Hili ni duka. Katika duka hili yaonekana kuna rafu ambapo mna viatu na pia mna nguo. Hapa watu hutembea ili kuja kuchagua nguo ama viatu ili kuweza kununua. Katika duka la aina hii mtu huweza kujichagulia atakacho kisha huenda na hulipa mahali ambapo malipo yanafanyiwa.